Duka la maziwa limepakwa rangi nyeupe na ya kijani kibichi. Lina mlango ambao ni wa rangi ya samawati. Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi anapita mbele ya mlango huo. Wanaume wawili wamesimama wakihudumiwa.

Mwanamke na mwanaume waliovaa nguo za rangi nyeusi na nyeupe wamesimama huku wakiangalia kitabu wanatabasamu. Nyuma yao kuna gari jeupe na miti miwili.

Mazingira ni ya mjini. Magari ya rangi tofauti yameegeshwa katika foleni. Ni ya rangi nyeupe, nyeusi na ya kijivu. Nyuma yao, kuna ghorofa nyingi. Anga lina mawingu meusi.

Lori jeupe, limelibeba gari lililo la rangi ya samawati. Lina magurudumu na vyo vyeusi. Nyuma, ni uwanja ulio na nyasi. Anga limejaa mawingu.

Duka lililojengwa kwa matofali limepakwa rangi nyeupe. Lina milango miwili iliyopakwa rangi ya kijani kibichi. Mbele kuna ndoo ya kijani kibichi. Mtu aliyevaa nguo nyeupe amesimama mbele ya duka hiyo.

Mazingira ni ya sokoni. Nyanya nyingi zilizo za rangi nyekundu zimepangwa ndani ya vijisanduku vilivyoundwa kwa mbao. Mwanamume aliyevaa shati nyeupe, ameinama huku akizipanga nyanya. Nyuma yake, kuna wanaume wawili wanaomtazama.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wamesimama huku wakiangalia simu. Mwanaume mmoja amevaa suti ya rangi ya samawati. Kando yao ni gari jeusi na jeupe. Kuta zimepakwa rangi nyeupe.

Magari matatu yameegeshwa. Mawili ni meusi huku moja ni jeupe. Anga ni safi. Juu kuna taa zilizopita. Majengo yanaonekana nyuma.

Magari mengi ya rangi tofauti yameegeshwa uwanjani. Ni ya rangi ya kijivu, nyeupe na nyeusi. Kando kuna miti mingi. Anga ni safi.